Huyu ni mwanamke anayeonekana kama mfanyibiashara biashara mdogo. Ameketi nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizokomaa ambazo zimepangwa kwa ajili kuuzwa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa na madoa meusi meusi ishara ya kukomaa vizuri . Mwanamke huyu amevaa kitambaa cha kichwa anaonekana kumwangalia mtu au kitu njiani. Mazingira yanaashiria kuwa yupo katika soko la wazi.

Hili ni kundi kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimekusanyika pamoja. Zinaonekana zikiwa bado zimeshikamana kwenye mzizi wa kitawi na baadhi ya majani ya mimea mingine yanaonekana nyuma. Hizi ndizi zimetoka kwenye shamba lenye rutuba nyingi sana.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini akikamua ng'ombe amevaa nguo zenye michelezi na ndoo ya chuma. Anapokamua chuchu za ng'ombe tunaona ng'ombe mweusi na mweupe ,eneo linaonekana kuwa ni zizi la ng'ombe na sehemu ya mnyama mwingine mweusi inayoonekana chini ya kushoto.

Hili ni rundo la ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, zinaonekana kwamba hizi ndizi bado ni mbichi, hazijaiva. Zimezungukwa na matunda ya kijani kibichi ya mti wa ndizi ambazo hufunika a na kuwalinda mmea hii, hizi ndizi bado hazijaiva na tunaona kwamba hizi ndizi imeleta mazao nzuri sana.

Huyu amevalia nguo la maabara jeupe, barakoa ya blue , glavu za blue na kofia ya vile ya picha ni kibichi. Anaonekana kufanya kazi katika mazingira ya ana maabara katika kijio cha kudhibiti ubora wa maziwa. Ashikilia chombo cheupe kiwefu chenye maziwa. Kuna vifa mbalimbali za maabara mezani ukiashiria kwamba anafanya upimaji wa maziwa na kuhakikisha usafi.

Hizi ni migomba. Migomba huzaa ndizi. Migomba hizi zina majani makavu na mingine yana majani mabichi. Migomba hii imepandwa kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye miti mingi na milima nyuma. Hii inaonyesha eneo la shamba.

Hili ni mkono ambalo umeshika mkungu wa ndizi ambao na ndizi za rangi tofauti kijani kibichi, njano kijani na njano kabisaa. Hii inaasharia viwango tofauti vya ukomavu wa ndizi hizo, mkungu wa ndizi umeshikiliwa juu ya ardhi na sakafu yenye rangi ya udongo.

Hili ni shughuli linalihusiana na ufanyikazi wa maziwa. Mtu mmojaa ambaye amevaa nguo nyeupe za kazi anahamisha kiovu jeupe kinacho onekana kua maziwa. Kwenye tangii lingine kubwa lenyee mataa, mtu mwingine amevaa koti jekundu. Anaonekana amesimama karibu, pengine amesimamia anasaidia kataki mchakato huo. Mazingira yanaonekana kua safi na yamepangwa kwa ajili ya ushughulikiaji wa bidhaa.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa katika shamba la migomba , anaonekana akiwa ameshikilia rundo la ndizi lenye rangi ya kijani kibichi . Ambazo zinaonyesha kwamba hazijaiva. Mwanaume huyu anaonekana akiwa katika bustani la ndizi.

Huyu ni mtu mbaye anakamua ng'ombe. Inaonekana ameshika chuchu za ng'omba kwa mikono yake. Chini ya ng'ombe kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kua na maziwa. Ng'ombe inarangi nyeupe na mkiwa wake inaonekana wazi. Eneo la nyuma inaonekana kua banda la mifugo iliyotengenezwa kwa mbao ikiashiria shughuli ya ufugaji wa wanyama.

Huyu ni mwanaume ambaye anamwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Anatabasamu bwana usoni akionyesha furaha. Kuna mitungi mingine ya chuma iliyo pangwa nyuma yake, ikionyesha kua hii inaweza kua sehemu ya kituo cha kukusanyia maziwa. Eneo hii inaonyesha shughuli za kilimo hasa mfugaji wa ngombe wa maziwa.

Hili ni kundi za ndizi ambazo hazijaiva kwa ukamilifu zikiwa na rangi ya kijani njano. Baadhi ya ndizi zinaonekana kua na madoa madogo mieusi ambayo inaweza kuashiria kuanza kwa kuiva. Zimepangwa pamoja na majani ya ndizi inaweza kuonekana nyuma.

Hiki ni kidole cha gumba kikishika sehemu ya ndizi mbichi ambayo imemenywa kidogo. Ndizi hiyo ina rangi ya kijani kwa nje na rangi ya njano isiyoelekea kwa ndani, ikionyesha kuwa bado haijaiva kikamilifu. Sehemu nyingine za ndizi na majani ya ndizi yanaweza kuonekana nyuma zikiwa zimefifia.

Hili ni kishada kikubwa cha ndizi mbichi ambazo bado hazijsiva. Zikiwa bado zimeungana na mmea wa ndizi, rangi yake ya kijani kibichi inaashiria bado ziko katika hatua za mwanzo za kukua na huhitaji muda zaidi kukomaa kabla ya kuvunwa na kuliwa. Majani makubwa ya mti wa ndizi yanaonekana nyuma yakidhibitisha mazingira asili ya ukuaji wa ndizi hizi hasa ya kilimo.

Huyu ni mwanamme mmoja ambaye amesimama kwenye shamba la migomba. Shamba linaonekana kua imepangwa vizuri, huku mimea ya migomba ikiwa imepandwa kwa usafi. Kati yao kuna nafasi ya kutembea katika zamu hizo. Mwanamme huyu anaonekana akishughulikia kifaa kilichoekwa kwenye posti ambacho kinaweza kua ni kamera.

Hili ni shamba la mahindi limeanza kuwa na machani yao inaonekana na uaribivu Fulani, labda kutokana na wadudu na magonjwa hii ni hali mbaya ya hewa ardhi inaonekana kuwa na ujivu kidogo na tayari kwa kilimo.

Hili ni shamba kubwa liliopandwa migomba midogo. Ikiwa na majani ya kijani kibichi, udongo unaonaekana kua huru na mimea imepangwa kwa mistari iliyonyooka. Ikionyesha upandaji uliopangwa vizuri ya migomba. Shamba hili ni safi na nzuri sanaa. Linaonekana limepaliliwa kwa utaratibu.

Hizi ni mikono ambayo imeshikilia mabuyu kama vijiko, inaonyesha kwamba anachanganya vitu vyenye rangi ya kahawia nyepesi na kisha ni kama imetoa pofu kwenye beseni la chuma. Kiyowevu kinaonekana kuwa ni kizito na kipofu juu inaashiria kwamba huyu mtu labda anatengeneza Uji Pawa.

Hili ni zizi ndogo lililo jengwa kwa mbao. Ndani ya zizi kuna ng'ombe mweusi na chini kuna matope na kinyesi ya ng'ombe. Mbele ya zizi kuna vyombo viwili vyakunyweshea maji vinavyo onekana kuwa vya seruji . Upande Wa kulia kuna ndoo ama matanki . Kuna ndoo ya plastiki ya manjano , meupe. Nyuma ya zizi kuna eneo wazi.

Huyu ni mwanamke ambaye ametabasamu na kuchuchumaa katikati ya mimea, ambayo inaonekana kuwa ni shamba. Anaonekana kufurahia mazingira yake. Kuna mimea mirefu kama mahindi nyuma yake na mimea mifupi kama labda kunde.

Hili ni kundi la mimea mirefu, migomba. Ikiwa imesimama katika misitu na mimea mingine mirefu. Rangi kuu ni kijani kibichi. Baadhi ya majani yameanza kukauka kuwa kahawia. Mimea hii inaonekana kuwa refu tofauti. Hii inaashiria kwamba ni shamba la migomba.

Chakula iliyomo ndani ya sufuria. Sehemu kubwa ya chakula hii ina rangi nyeupe na katikati kuna doa la kijani njano ili linaonyesha kwamba labda kuna kitu kimemwagika ndani ya chakula au kimechaganyika nayo.

Hawa ni watu wanne wakiwa kwenye bada la maonyesho. Mwanaume mmoja aliye Vaa mavazi meupe akieleza kitu kwa viti. Akitumia mikono yake kuashiria . Watu wengine wawili wamesimama mbele yake wakisikiliza kwa makini kwa meza iliyo jaa bidhaa mbalimbali mbele ya mzungumzaji .

Hawa ni wanaume wawili wote wamevalia kofia nyekundu wakimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ndogo kwenye chombo kikubwa cha kukusanyia. Hii inaonyesha labda ni kiwanda cha maziwa. Nyuma yao kuna mitungi mikubwa ya maziwa na watu wengine kadhaa wamesimama. Wakionyesha kuwa hii ni shughuli ya kukusanya maziwa.

Hili ni rundo la ndizi zilizokomaa zenye rangi ya njano zimeunganishwa kwenye shine lake zikiwa zimepangwa katika mikono kadhaa ndizi hizi zinaonekana kuwa ndogo na fupi zikifanana na aina ya ndizi ya mkono ambazo huonekana sana katika maeneo ya kitobu kenya.

Hili ni rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani. Zimepangwa kwa wingi, labda zikiwa tayari kwa usafirishaji au kuuzwa. Hizi ndizi zimetolewa kwenye shamba la rotuba nyingi sana kwa sababu inaonekana zimekomaa vizuri lakini bado hazijakomaa kuiva.

Hili ni shamba kubwa la mahindi yanayoonekana kukauka, yani imefika wakati wa kuvunwa. Majani ya mahindi yana rangi ya kahawia na njano, yakipendekeza kua mimea imekomaa. Kuna safu ndefu za mahindi zinazoonekana zikinyooka, zikionyesha ukubwa shamba. Anga juu inaonekana kua wazi na buluu huku mwanga wa jua ikioshesha kua ni mchana.

Huyu ni mwanamke ambaye anakamua ng'ombe. Amevaa shati lenye miraba ya blue na kichana na suruali ya blue , na anataabassamu usoni mwake. Akionyesha furaha anapofanya kazi. Ng'ombe ana rangi nyeupe na nyeusi. Wote wako nje kwenye eneo la nyasi. Mwanamke ameketi karibu na ng'ombe na anashika chombo cha kukamulia maziwa. Hii ni kutokana na ufugaji wa ng'ombe.

Hili ni zizi kubwa la ng'ombe, linaonekana kuwa ni zizi la kisasa. Ng'ombe wengi wanaonekana kuwa wa jamii ya Holstein. Wamepangwa kwenye mabanda marefu pande zote mbili za ukumbi wa kati, wanaonekana wakiwa wanakula kutoka kwenye vyombo vya malisho.

Huyo ni mwanamume ,ambaye amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, akiegemea nguzo huku akiangalia kamera. Huku mandhari ya nyuma ikionyesha mimea mingi ikijitokeza kuwa yuko kwenye shamba la migomba.

Hili ni lori la maziwa lenye maandishi Mount Kenya Milk. Likisimama karibu na jengo, likiwa na jengo dogo la rangi ya njano na blue . Mbele ya lori kuna makopo mawili makubwa ya maziwa yanayoonekana kuwa tayari kujazwa. Mtu mmoja amesimama karibu na makopo haya akionekana kushughulikia shuguli za maziwa.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi katika kiwanda cha maziwa. Amevalia koti la maabara la blue iliyokolea, kitambaa cha kufunika nywele, na kofia na barakoa. Anaonekana akiingiliana na mkokobo mkubwa wa chuma. Labda akichukua sampuli na kusindikiza maziwa na kusindika maziwa yake kutoka tangi kubwa la metali.

Huyu ni ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Vikombe vya kukamulia vimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye mtungi mkubwa wa chuma kupitia bomba hii inaashiria mbinu ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe za maziwa hii ni katika shamba la kisasa la ng'ombe.

Hii ni shamba la mimea, Kuna miti migomba iliyoonekana wazi, hii inaonyesha kuwa sehemu hii ni shamba la ndizi, pia Kuna nyasi ndefu na mimea mwingine wa kijani, udongo mwingine unaonekana sehemu Moja labda ni sehemu iliyo limwa tu Kuna hanga ya bluu, ikionyesha namna hii Huwa hali nzuri .

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya chumba wote wakiwa wamevalia nguo za nyeupe suruali za blue na kabuti nyeupe ndefu wawili wakiwa wamesimama, wakishugulikia umbo kikibwa yenye juu ya jiko yenye rangi ya blue huku moja akiwa amekaa kwenye kinyezi akiwatazama.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wamekaa karibu na josho. Tunaona ng'ombe wawili ambao wanawekwa wanapotumbukizwa ndani ya josho hili ili kutoa wadudu kama vile kupe ambao wanaleta madhara mingi kwa wanyama. Hii inaonyesha kwamba ni usafi wa ufugaji wa kilimo.

Huyu ni mwanaume ambaye amechuchumaa akiwa akikamua ngombe. Huyu amevaa kofia ya bluu na nyeupe, shati ya kijani la waridi. Amekaa chini akitumia ndoo nyeupe kukusanya maziwa kutoka kwa chuchu za ngombe. Ngombe amefungwa kwa mnyororo. Hii inaonyesha ni sehemu ya ufugaji wa ngombe.

Huyu ni mwanaume ambaye ameketi mbele ya meza akiwa ameshikilia ndizi mbichi mbili. Ndizi moja ni ndefu na imenyooka nyingine inaonekana kuwa fupi na imepinda kidogo. Kwenye meza mbele yake kuna bakuli la buluu na rundo la ndizi mbichi zaidi. Mwanaume huyu amevaaa shati lenye muundo wa kijani na anaonekana kutazama ndizi.

Hizi ni mimea za migomba. Ambazo zina rundo la ndizi zinazoninginika. Hili linaonyesha kwamba zimeanza kuzaa bado lakini bado hazijaiva. Bado ziko na rangi ya kijani kibichi. Rundo la ndizi linaonyesha kwamba, mazao haya yanaonyesha kwamba shamba lenyewe lina rotuba tena katika biashara ya kilimo.

Hili ni josho la ng'ombe. Tunaona ng'ombe wawili wakitoka ndani. Inaashiria kwamba ng'ombe hao wakiwa ndani walikuwa na kupe. Wanaingia ndani ya dawa hizo zinatoa kupe alafu inafanya ng'ombe siwe safi. Tena kuleta maziwa mingi katika ufugaji wa kilimo wa ng'ombe.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na rundo kubwa la malisho iliyokatwa, ambayo inaonekana kuwa imefunikwa kwa sehemu na tarpaulin nyeusi. Mbele ya rundo hilo kuna tarpaulin nyingine iliyopangwa kwa mistari ya buluu, nyekundu na nyeupe.

Hili ni zizi la ng'ombe la kisasa. Ambao tunaangalia mama ambae anaonekana kuwa anaosha ng'ombe. Ng'ombe hawa ni za nyama inatuletea nyama. Zina rangi nyeupe ambapo kwenye zizi tunaona wako wengine sana.

Huyuu ni mwanamke ambaye amechuchumaa akimenya ndizi huku maganda ya ndizi yakiwa yamekusanyika kando yake. Ndizi zilizomenywa zimepangwa vizuri kwenye chombo maalum kilichotengenezwa kwa matawi. Nyuma kuna miti mingi ya migomba kuashiria eneo hili ni shamba la ndizi.

Hili ni kundi la wanaume wakiwemo baadhi yao waliovalia makoti nyeupe ya mahabara na kogia nyeupe. Wakimwangalia mwanaume mwenye amevalia shati la rangi ya pinki akiwa ameshikilia kifaa juu ya chombo kikubwa cha metali chenye umbo la duara. Pengine akionyesha michakato fulani wa uzalishaji na upimaji.

Hawa ni ndama. wakiwa wamefungiwa kwenye zizi. Ndama hawa Wana rangi nyeusi na nyeupe . Eneo lenye kuta za chuma na ardi linaonekana kuwa na utongo na mawe. Nyuma yao ngombe wengine wanaweza kuoenekana kwamba shamba la ngombe na ufugaji wa wanyama.

Hawa ni kundi la watu wakishughulikia rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo nyingi zikiwa bado hazijaiva. Zimetandazwa chini. Watu ambapo wanaonekana kuwa wakichagua kupanga na kuandaa ndizi hizo kwa ajili ya usafirishaji na kuuzwa. Mazingira yanaonekana kuwa ni la soko wazi.

Hili ni mkono ambalo limeshikilia ndizi iliyomenywa, ndizi hii inaonekana hazijaiva vizuri, ndizi zingine zinaonekana kuwa ni za rangi kijani kibichi, hii inaashiria kuwa Bado hazijaiva vizuri na venye inaendelea kuiva Zina dudu nyeusi ambao inaashiria iko karibu kuivia

Unga iliyo mwagika kwenye kifaa cha kiwndani, kinachoonekana kama mkanda wa kusafirisha ya mashine ya usindikaji. Inaonekana ni mchakato wa uzalishaji uungaji ambapo mali ghafi inasafirishwa.